Mkulima ananyunyuzia dawa ng'ombe zake wanaotembea kwa laini, ameeka dawa kwenye mgongo ananyunyuzia kwa taratibu anafanya bidii ili ng'ombe zake wasipate dudu wanaonyonya damu yake.

Waziri wa nchi ya Kenya Wycliffe Oparanya anaangalia kwa umakini akionyeshwa kitu na mtu anayefanya kazi kwa kiwanda. Wengine pia kwa umakini wamesimama wakiangalia mama huyo. Waziri huyo aliteuliwa na rais William Samoei Ruto pindi alipowavuta kazi mawaziri wengine.

Ndizi yamepangwa juu ya meza, mwenye kuuza anazipanga. Ndizi hizi zimeiva kwa vile rangi yake ni ya majano, zimetolewa sokoni na mkulima aliyezilima. Ni vizuri kula ndizi ili upate nafuu na afya bora.

Mkulima anaosha ngombe yake ya maziwa, mtu moja anamwagilia maji yeye anasugua ngombe wake, wako na bidii hawa watu. Wanafuga ngombe na kuwatunza vizuri ili wapate maziwa bora.

Ng'ombe wanasimama nje ya zizi yao kwenye matope. Wamewekwa kitu maskioni ili mkulima aweze kujua gani ni gani na atoanishe. Wamefugwa kwa ajili ya maziwa. Wanapeleka sokoni wakulima hao maziwa hizo.

Mtu anatoa maganda ya ndizi iliyokuwa haijaiva anataka kuipika. Mkulima ame'ng'oa ndizi kwenye shamba ilhali haijaiva. Kwa maana watu wanataka ndizi haijaiva waweze kupika iko na afya mingi.

Mkulima anafurahia akiangalia shamba lake limenawili ndizi aliyo panda anataka kuivuna, kuipeleka kwenye soko. Halijaiva kwa vile rangi yake ya kijani kibichi bado inaonekana, lakini kuna watu wanapenda ndizi haijaiva wanapika.

Ng'ombe wamelala chini wamekula wamekula wakashiba. Wamewekwa kitu kwenye sikio ili mkulima aweze kuzitoanisha na kuzijua. Mkulima anafuga ng'ombe hawa ili apate maziwa akiwakamua apeleke sokoni apate hela.

Shamaba imepandwa ndizi kwa wingi. Mkulima anataka apate ndizi mingi apeleke sokoni. Anaziwekwa ndizi hizi vizuri kwa vile zimenawiri na kuvurutia macho. Ikiwa imekomaa atapeleka matunda yake sokoni.

Ng'ombe wanapanga laini wanataka kuwekewa dawa ili wadudu wasiwanyonye damu. Mkulima huyu anafanya vizuri kutuza ng'ombe wake. Watampea mazao bora ya maziwa. Inaimizwa watu watuze ng'ombe zao ili wakue na afya.

Ndizi yamepangwa chini, yametoka kuvunwa kwenye shamba. Haijaiva kwa vile rangi yake ni kijani kimbichi. Mama mkulima anafurahia akiziweka chini akitumia matawi ya ndizi, atazipeleka sokoni na apate hela.

Mmea wa ndizi umekua kubwa, imevunwa ikaanza kukauka. Mkulima ameiacha ikauke ianguke, apande ndizi ingine. Miti imepandwa na kukua kubwa sana, sehemu hii mvua inanyesha kwa wingi.

Mkulima wa maziwa ameleta maziwa kwenye kiwanda akitumia mkebe miwili. Lori ya maziwa pia inatumika kuisafirisha. Akiwa ndani maziwa yanatibiwa na kupelekwa sokoni ili wanafunzi waipate kwa haraka na waipate ikiwa iko sawa haina magonjwa.

Ndizi yamenawiri kwenye shamba, mengine yameiva kwa vile rangi yake ni manjano lakini yako na rangi ya kijani kibichi bado hayajaiva. Mkulima amelima shamba vizuri anafaa kuvuna azipeleke sokoni ili apate pesa.

Mahindi yako kwenye shamba yamekauka sana. Mkulima ameshavuna matunda ya mahindi akapeleka sokoni. Amebakisha matawi yake ili yakauke ayang'oe. Alipata pesa kupeleka mahindi zake sokoni.

Mmea wa ndizi umewekwa karatsi ili imee ipelekwe kwenye shamba. Inanawiri vizuri, iko na afya. Mkulima ameiweka dawa na anainyunyuzia maji vizuri. Itakomaa na kuleta matunda mingi ya ndizi.

Mkulima anashikilia mazao yake ya mahindi. Amefurahia, alifanya kazi nzuri kuulima na kuitunza. Anataka kuzivuna, kupeleka sokoni ili aweze kupata hela . Mkulima huyu yuko na bidii sana, mahindi yake yamenawiri vizuri.

Maziwa imewekwa kwenye bakuli. Imeganda ikaharibika, mkulima anaweza kuibadilisha maziwa haya yakuwe yogati na atapata pesa mingi kuliko alivokuwa anauza maziwa bila kuharibika.

Mkulima amefurahia mazao ya shamba yake, alipanda ndizi. Halijaiva kwa vile rangi ya ndizi ni kijani kibichi. Anashikilia matunda ya ndizi akiangalia mbele. Anafai kuvuna kwa vile kuna watu wanakula ndizi isioiva wanaipika.

Ng'ombe iko zizini inakula. Kando yake kuna vibuyu ya maji na kijiko ya kuchotea mchanga. Kuna uwanja mkubwa wa ng'ombe kuzunguka wakikikula chakula. Mkulima huyu amefanya kazi nzuri kufuga ng'ombe hawa.

Shamba mkulima alipanda ndizi. Yamenawiri vizuri. Yengine yameanza kutoa matundaa. Halijaiva ndizi kwa vile vile rangi yake ni ya kijani kimbichi. Mkulima anaezavuna apeleke sokoni kwa vile kuna watu wanapika ndizi isiyoiva.

Ndizi yamewekwa kwenye sakafu, ingine imewekwa kwenye mkebe. Yameiva kwa vile rangi yake ya manjano inaonekana. Yametolewa mashambani yakaletwa sokoni ili mkulima apate pesa zikiuzwa.

Ng'ombe wamelala chini wamekula wakashiba. Ng'ombe inaonekana wamewekwa kitu kwenye shingo. Mkulima anafuga ng'ombe hawa kwa ajili apate maziwa ya kupeleka sokoni ili aweze kupata hela. Ng'ombe hawa wana afya.

Ndizi yamepangwa kwenye soko. Ndizi hizi zimechukuliwa kwenye mashamba yakaletwa soko ili wanunuzi wayachukue wapeleke kwa soko yao ndogo. Hapa ni pahali ndizi inauzwa kwa jumla. Hayajaiva ndizi hizi kwa vile rangi yake ni ya kijani kibichi.

Mkulima alipanda mimea ya ndizi, imenawiri na kutoa matunda yake. Ndizi haijaiva kwa vile rangi yake ni kijani kimbichi. Mkulima anaeza vuna apeleke soko kwa vile kuna watu wanapenda ndizi haijaiva, wanaipika na kuikula.

Ndizi imesimamishwa yameiva vizuri kwa vile rangi yake ya majano inaonekana. Mkulima ameivuna anataka kuipeleka sokoni. Ndizi ni vizuri kwa afya. Mtu akitaka vitamini anakula ndizi. Watu wengine wanaikula kwa chakula ama watu wengine wanaikula ikiwa hivyo.

Mmea wa ndizi umenawili ,yamepandwa mingi kwenye shamba .Mkulima anangoja yatoe matunda, ayapeleke sokoni apate hela. Sehemu hii ina mvua mingi ,kwa vile mimea imenawili vizuri.

Mama anasimama kwenye shamba lake, amepanda ndizi kwa wingi, yamekomaa na kuzaa matunda ya ndizi. Hayajaiva kwa vile rangi yake ni kijani kibichi. Mama huyo akona bidii, ameweza kueka ndizi hadi yakakua na afya yakatoa matunda.

Watu wanaofanya kazi kwenye kiwanda wanachukua mkebe iliyokua na maziwa wanaieka kwa mashini. Wakulima wanaleta maziwa yao apa ili yatibiwe na kupelekwa sokoni wananchi wanunue. Maziwa haya lazima yawekwe kwa mashini yatibiwe ili isiambukizane magonjwa.

Mkulima anashikilia matawi ya mimea yake, dudu wameimaliza. Anafaa aende sokoni anunue dawa ya kupulizia mimea yake. Kama hata fanya hivyo, wadudu yatamaliza mimea yake yote aende hasara kubwa.

Ng'ombe wamewekwa kwenye zizi, mkulima ana ipea nyasi. Ameweka ng'ombe zake kitu kwenye maskio ili aweze kuzijua na kuzitawanisha. Ng'ombe hizi zinafugwa kwa sababu ya kukamuliwa maziwa.

Mwanaume anainua ndizi akiiweka kwenye gari, ameitoa sokoni. Mama mmoja ameinama akichagua ndizi. Mkulima amevuna mimea ya ndizi na kuileta sokoni ili watu waipate kwa urahisi. Hazijaiva ndizi hizi kwa vile rangi yake ni ya kijani kibichi.

Ndizi yamewekwa kwenye meza kwa wingi. Wakulima wanaleta ndizi yao ilioiva sehemu hii ili wanunuzi waipate kwa urahisi. Daktari wanaimiza watu kula ndizi na kupea vitamini unakuwa na afya bora mwilini.

Mmea wa mahindi umenawiri. Moja imevamiwa na wadudu, mkulima anaenda hasara kwa sababu mahindi imeharibika. Anafaa kumwagia dawa mahindi zingine ili zisiharibike pia.

Mkulima anakamua ng'ombe yake. Ameshikilia ndoo chini ya titi la ng'ombe anakamua kwa utaratibu . Anataka kupeleka maziwa hiyo kiwandani ama sokoni ili aweze kupata pesa.

Ndizi yamepangwa. Mkulima amezivuna akazileta sokoni. Watu wanapenda ndizi haijaiva. Ukitaka kuijua rangi yake ni kijani kibichi, ile ilioiva rangi yake ni manjano. Watu wanaipika na inakuwa tamu ata kama haijaiva watu wanaeza ipika.

Mkulima anataka kukamua ng'ombe zake. Anaiyanagalia titi la ng'ombe yake. Ng'ombe iko zizini. Mkulima akishaakamua anapeleka maziwa sokoni ili wenye kununua waipate. Atapata pesa mkulima huyu.

Ndizi iko shambani haijaiva kwa vile rangi yake ni kijani kibichi. Mkulima amelima shamba vizuri ndizi yamenawiri vizuri. Anafai kuvuna apeleke sokoni kwa vile kuna watu wengine wanapenda ndizi ambazo hazijaiva.

Ndizi yamepangwa sehemu moja imetolewa shambani. Mkulima amepata mazao mazuri ya ndizi. Amevuna ilhali haijaiva kuna watu wengi sokoni wanatafuta ndizi ambazo hazijaiva wanataka kuipika.

Shamba imepandwa mmea wa ndizi kwa wingi. Zingine zimetoa matunda lakini hayajaiva, kwa vile rangi yake ya kijani kibichi inaonekana .Mkulima anafai kuvuna, kwa vile kuna watu wanataka ndizi haijaiva waweze kupika.

Mama ameshikilia kitu kwenye mkono anamwagilia dawa kitu nyeupe kama maziwa. Hapa ni kiwanda cha maziwa. Wakulima wanaleta maziwa yao sehemu hii ili yatibiwe na yawekwe kwenye mahali yauzwe sokoni watu huwa wanatafuta maziwa.

Maziwa yaliyowekwa kwenye sufuria, wanategeneza jimbini. Hii ni kufanya maziwa yakuwe bei ghali. Jimbini ikitegenezwa kwa soko ni bei mingi. Inatumika kutegeneza chakula kama vile spaghetti ama pizza . Wakulima wanataka kufaidika.

Mama anatoa ndizi kwenye shamba yake anaitoa maganda, anataka kuitayarisha amefurahia, kwa vile anakula mazao ya shamba yake. Ndizi yake imenawiri vizuri sana.

Kituo cha maziwa watu wanakuja kwa wingi kununua maziwa yao hapa. Wakulima wanaleta maziwa wakikamua sehemu hii ili wanunuzi waipate kwa urahisi. Maziwa haya ni mzuri kwa vile unaweza nunua ile kiwango unataka. Ukitaka ya shilingi mia moja unasema unawekewa hata ukitaka ya shilingi ishirini unaweza wekewa.

Wakulima wameleta maziwa yao kiwandani kutumia lori. Mwenye kufanya kazi kwenye kiwanda anachukua mkembe wa maziwa anaimwaga kwenye sufuria kubwa. Kiwandani maziwa yanabadilishwa kuekwa kwenye karatasi na kupelekwa sokoni ili watu ya wanunue.

Mkulima anamwagilia maji ng'ombe zake. Wameziweka kwenye laini. Wanafanya bidii kwa vile wanasafisha ng'ombe zake. Ng'ombe hawa wanafugwa ili mkulima aweze kupata maziwa kisha aipeleke sokoni ama kiwandani apate hela.

Mkulima amepanda ndizi kwenye shamba lake. Amezipanda kwa laini. Ndizi hizi bado hazijakomaa, bado iko mbali kukomaa. Mkulima hapendi inapokomaa anazichuna anapeleka sokoni ili apate pesa.

Mkulima anakamua ng'ombe yake kutumia mkono. Hajapata mashine ya kutumia. Amevaa kofia. Ng'ombe huyo anaonekana ako na afya. Amewekwa zizini. Mkulima atapeleka maziwa haya kwenye kiwanda ili yauzwe.

Ng'ombe amefugwa miguu zake miwili. Anakamuliwa kutumia mashini ya kisasa, inakamua kwa haraka na kutoa maziwa mingi. Ng'ombe ako zizini. Anakamuliwa ili mkulima apeleke maziwa kiwandani ama sokoni.

Shambani ndizi inapandwa kwa wingi, yamekomaa yakatoa matunda lakini bado hayajaiva. Matunda ni rangi kijani kibichi. Mkulima anaweza vuna apeleke sokoni kwa vile kuna watu wanapenda ndizi iliokuwa haijaiva ili waipike.

Mkulima amekamua ng'ombe zake akazieka kwa mkembe. Mtu wa bodaboda anaipeleka sokoni akiwa ndani amebeba maziwa mingi kwenye bodaboda haogopi imwangike ako kwenye barabara magari yako mbele yake.

Mama ameshikila bakuli juu ya sufuria. Kijana anamwagilia maziwa kwenye sufuria. Hapa ni kiwanda cha maziwa, wakulima wanaleta maziwa yao hapa ili yabadilishwe yawekwe kwenye karatasi na kuuziwa wateja.

Ng'ombe wanakula nyasi kwenye zizi lao nje. Ng'ombe wamewekwa kitu kwenye sikio ili mkulima aweze kuzitowanyisha ajue gani ni ya nani. Ng'ombe wamefugwa kwa sababu ya maziwa, mkulima anataka kuipeleka sokoni apate hela.

Ng'ombe wamewekwa kwa pamoja wanakula nyasi. Mkulima amezifuga ng'ombe hizi ili aweze kuikamua maziwa aipeleke sokoni apate hela. Ng'ombe hawa wanaonekana wako na afya njema.

Ndizi mbili imewekwa juu y meza, yameiva kwa vile rangi yake ya manjano inaonekana. Mkulima anaitoa kwenye shamba anapeleka sokoni ili apate hela. Daktari wanahimiza watu wakule ndizi, kwa vile inawaoea vitamini na wanaweza kuwa na afya bora.

Mtu anayefanya kazi kwenye kiwanda ya maziwa, amevaa barakoa na kitu kichwani na nguo nyeupe. Anapima maziwa ili kuangalia kama ni mazuri. Wanachukua kwa wakulima maziwa haya alafu wanaipeleka sokoni.

Shamba imepandwa ndizi kwa wingi. Zingine zimekomaa na zinatoa matunda, zingine ziko ndogo sana. Mkulima amefanya vizuri kwa vile ndizi haya yamenawiri. Anaweza zivuna apeleke sokoni apate pesa.

Mmea wa ndizi umenawiri, mkulima alifanya vizuri kulima na kuitunza. Sasa yametoa matunda lakini hayajaiva. Mkulima anaeza ivuna kupeleka sokoni kwa vile kuna watu wanataka ndizi haijaiva ili waipike ikue tamu.

Watu wako kwenye kituo cha kutengeneza maziwa wamevaa sare nyeupe wameweka maziwa kwenye sufuria wanatengeneza kitu ama wanaipima maziwa hiyo , mwanamke ameketi chini mwenye asili ya kizungu